Sahani nyeupe ipo juu ya meza . Sahali ipo na chakula. Chakula hichi ni ugali kitoweo cha samaki vilivyokaangwa vizuri kwa tomato na kando ya sahani. Kuna vipande vya karoti.

Vyakula mbali mbali vimeandaliwa katika meza kwenye meza hiyo vyakula vilivyoandaliwa kuna chapati, mahamri, mbaazi, viazi, limau, bajia.

Sahani tatu zipo juu ya meza. Sahani moja ipo na biriani na rojo pamoja na kuna yai la kuchemsha na kachumbari. Sahani ya pili kuna sambusa. Sahani ya tatu ipo na mchuzi wa nyama na cucumber .

Ndama wanne wamesimama katika zizi lao. Katika zizi hili mna sehemu tofauti tofauti. Sehemu hizi zingine mna ng'ombe wengine, ndama na ng'ombe katika zizi hilo.

Vyakula vya asili ya kipwani vimeandaliwa katika sahani, vyakula hivi ni mahamri, sambusa, viazi, kebabu na chapati, na maharagwe ya nazi.

Mwanaume mmoja alievalia sare za mpishi amesimama nyuma ya meza iliyojazwa na vyakula mbalimbali. Nyuma ya mwanaume huyu ni watu wengine pia. Inaonekana kuwa ni katika eneo la ufanyi biashara na uchuuzi wa vyakula.

Mahamri, mbaazi, viazi na vipande vya limau vimo katika sinia katikati kwa sinia hilo kuna pilipili ama masala.

Vyakula vimewekwa katika juu ya meza. Vyakula vimewekwa juu ya magazeti. Vyakula hivi ni sambusa, viazi, kaimati, mitai, kitumbua na chapati.

Mtu mmoja mwenye asili ya kiume ameegemea katika mti uliokatwa. Nyuma ya mtu huyu mna mikungu ya ndizi na nyuma ya mikungu ya ndizi mna migomba na miti.

Afisa wa afya anaongelesha watu watatu. Watu hawa watatu ni wanawake wawili na mwanamume mmoja. Afisa huyu wa afya amevalia sare ya ovaroli.

Ndani ya sahani jeupe hii mna mahamri na mbaazi. Chini ya sahani hii mna shuka ama leso nyekundu.

Katika sahani kuna mahamri na mbaazi. Vyakula hivi ni maarufu miongoni mwa wapwani. Sahani hii ni ya kijani kibichi. Vyakula vimeandaliwa tayari kuliwa.

Katika sahani kuna mahamri, viazi, na mbaazi za nazi na chai. Staftahi maarufu kinachotumiwa na wapwani.

Sahani nyeupe ilo juu ya meza, imeandaliwa vyakula mbali mbali vyakula vilivyoandaliwa ni chapati, viazi, omena, kachumbari na nyama mishakiki.

Aina ya chakula maarufu kiitwacho shawarma kinaonekana kutayarishwa. Chini yake mna sinia kubwa ambapo nyama za chakula hicho kinamwagika hapo.

Kitoweo cha samaki kipo kwenye sahani pamoja na kachumbari. Mwishoni mwa sahani mna limau limetayarishwa linangojea kuliwa.

Kikapuni kuna nazi. Nazi kadhaa zimepasuliwa na zingine zipo hazijapasuliwa. Katika kilapu kingine mna mapaipai yaliyoiva rangi ya manjano